Kichane cha ndizi tano zenye rangi ya manjano iliyokomaa. Ndizi hizi zimeungana katika kikonyo kimoja na zimeekwa kwenye uso mweupe. Ndizi hizi zinaonekana safi zenye umbo nzuri na hazina, madoadoa.

Kikapu cha kisasa kilichosukwa kwa mikono kikiwa kimejaa unga mweupe wa mahindi. Kikapu kimewekwa juu ya ardhi na kimezungukwa na vyombo vingine viwili. Pipa la plastiki la blue upande wa juu na chombo cha bati upande wa kulia. Mwanga wa jua unaangaza moja kwa moja kwenye unga.

Kijana amesimama karibu na ng'ombe kadhaa walioko chini ya kibanda cha miti na nyasi kilichojengwa kwa kutumia mbao na matawi. Ng'ombe hawa wanaonekana wakila. Kuna miti mikubwa ya kivuli upande wa nyuma. Kijana anaoneakana amevaa shati la buluu na suruali ya kahawia.